Mwanasheria mkuu nchini Kenya Martha Koome akiwa ameketi kwenye kiti cheusi amesonga nywele kisha kuzipeleka nyuma amevalia miwani. Mbele yake kuna mikrofoni yenye rangi nyeupe.

Wachezaji wa timu ya Bandari inayoshiriki kwenye ligi nchini Kenya, wamesimama na wamevalia sare zao rasmi za kucheza zenye rangi ya blue na maandishi yenye rangi nyeupe. Mmoja wao amemshika mwenzake kichwa kwa kutumia mkono wake wa kulia.

Mbele ya jumba la kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Center. Ni rangi nyeupe, watu wamesimama kupigwa picha. Wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kando yao ni maua yaliyo ota na niya rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia inayoshiriki ligi kuu ya Kenya. Mmoja mwanamke ameshika kitambaa chenye jina la timu hiyo. Mbele yake ni kijana aliyeweka firimbi mdomoni. Kando yake kuna mwingine ambaye amewasha taa uwanjani.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome akiwa na wenzake wawili. Wanatabasamu huku wakiwa wamevalia sare zao rasmi zenye rangi nyekundu na nyeusi. Mikononi wameshika maski .

Watu wamepanga foleni na wamevalia nguo zenye rangi mbali mbali labda kujisajili katika shughuli fulani muhimu ya serekali. Kuna tarakilisha na ambayo imewashwa, juu ya meza kuna karatasi na simu.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto amesimama na kuinua mikono yake juu, amevalia kofia yenye rangi nyeusi, kando yake ni aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, Raila Amollo Odinga.

Sehemu au dawati la mbele la kutolea maelezo katika chumba cha kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani huduma centre. Kuna wanawake wawili ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanatizama mbele na mmoja ameketi huku mwingine amesimama.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa uwanjani. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na bluu. Chini ardhini kuna nyasi ambazo zimechipuka na ni za rangi za kijani kibichi. Nyuma yao ni mashabiki ambao wanaendelea kutazama mchezo.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa wanawake wakiwa wanang'ang'ania mpira. Mmoja ameshika mpira kwenye mkono wake wa kulia; Wamevalia jezi zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na bluu.

Kinara wa chama cha Wiper nchini Kenya kalonzo Musyioka akiwa ameandamana na viongozi wengine wakuu serikalini. Mbele yake ni jukwaa ambalo lina maikrofoni. Ishara ya kwamba alikuwa anatoa hotuba kwa vyombo vya habari.

Maafisa kutoka serikalini wa kutoa huduma kwa wananchi, wameketi kwenye viti vya plastiki. Mmoja ni wa jinsia ya kike, wawili ni wa jinsia ya kiume. Mbele yao kwenye meza kuna tarakilishi.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia nchini Kenya wakiwa uwanjani kufuatilia mchezo. Wamevalia jezi zenye rangi nyeupe na kijani kibichi. Kuna mmoja ameshika bendera ya timu hiyo yenye rangi nyeupe mwingine amebeba bango linaloonyesha jina la timu hiyo.

Bango la huduma ya mahakamani lililochapishwa mwezi wa tano tarehe ishirini na tatu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Inatoa maelezo kuhusu mafunzo ya wanagenzi, lina mchoro wa mtu aliyeinua mguu mmoja huku akiwa ameshikilia upanga.

Wanariadha wakiwa uwanjani tayari kuanza mbio. Kando ni mashabiki ambao wamefurika ili kuwapa motisha. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na nyeupe. Chini kuna nyasi zinazoonekana na ni za rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Center. Kuna watu wawili wa jinsia ya kiume na kike wamesimama mbele ya mojawapo ya madirisha ya chumba hicho. Ndani kuna msichana aliyesonga na nywele zake kuzielekeza nyuma. Anawasikiza ili kutoa huduma.

Mashabiki wa mpira wa soka wakiwa uwanjani, wamevalia jezi zenye rangi mbalimbali, ikiwemo nyeusi na nyekundu. Kuna wale ambao wameketi na wengine wamesimama, huku wakiwa wanapuliza filimbi na vuvuzela .

Rais wa tano nchini Kenya, William Samoei Ruto, akiwa anawasalimia watu wanaoaminika ni wanasheria, kutokana na mavazi yao yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Nyuma yake ni Bi Martha Koome ambaye ni mwasheria mkuu nchini humo. Na pembezoni kidogo ni aliyekuwa waziri wa mchezo, Bwana Ababu Namwamba.

Mashabiki wa mchezo fulani nchini Kenya wakiwa wamefurika uwanjani. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameketi. Wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Chini ardhini ni nyasi zilizochipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi akiwa amekitembelea kituo cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yani huduma senta. Mbele yake ni mwanamke aliyevalia miwani na amesimama huku akimtazama.

Mashabiki wa mpira nchini Kenya wakiwa uwanjani kufuatilia mchezo. Kuna mmoja wa jinsia ya kike, ameinua bendera ya Kenya juu kuashiria uzalendo. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na kijani kibichi.

Eneo la mbele la kutolea maelezo katika chumba cha kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya, yaani Huduma Centre. Mbele yake kuna mwanamke aliyesimama na kujishika kwenye kiuno. Amevalia sketi yenye rangi nyeusi.

Ndani mwa chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Kuna watu wameketi kwenye viti na wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Askari kwenye mkono wake wa kushoto ameshika bunduki ili kuimarisha usalama.

Mashabiki wa mchezo mojawapo nchini Kenya wakiwa uwanjani. Kuna mmoja amenyoa nywele na kuvalia miwani akiwa na firimbi mdomoni. Mwingine mwanamke ameinua mikono yake juu na kukunja viganja vyake.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wapo uwanjani. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi na kijani kibichi. Nyuma ni mashabiki ambao wanaendelea kutazama mchezo uwanjani. Chini kuna nyasi ambazo zimechipuka.

Raisi wa tano wa nchi ya kenya Bwana William Samoe Ruto akiwa amesimama pamoja na mwanasheria mkuu nchi hiyo Martha Koome. Nyuma yao ni viongozi wengine serikalini wakiwa wameshuhudia kuapishwa kwake.

Mashabiki ya timu mojawapo nchini Kenya wakiwa wamesimama na wanatabasamu. Mmoja wao wa jinsia ya kiume amejichora kwenye uso akitumia rangi za bendera ya Kenya. Nyuma yake kuna mwenzake aliyevalia tisheti yenye rangi ya samawati inayo ashiria timu ya tusker .

Mwanasheria mkuu wa nchi ya Kenya Bi. Martha Koome akiwa amesimama. Mbele yake kuna mikrofoni ambazo zimepangwa. Nyuma kuna wenzake ambao wamesimama na wanafuatilia kuongea kwake mbele ya vyombo vya habari.

Mashabiki, watimu ya bandari inayoshiriki ligi kuu ya Kenya. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo samawati na bluu. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameketi. Huku wakiendelea kutizama mchezo wa uwanjani.

Wachezaji wa mpira wa voliboli wa wanawake wakiwa uwanjani. Wanang'ang'ania mpira ambao upo juu hewani. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe. Katikati ni neti inayodhibiti mchezo huo.

Eneo la kupeana vyeti vya kuzaliwa na vifo ndani ya chumba cha kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Kuna watu wawili wanaonekana na mbele yao kuna tarakilishi. Viti viwili vipo pia mbele yao na havina watu.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa uwanjani. Wamevalia sare zenye rangi ya kijani kibichi na blue . Chini kuna nyasi zilizochipuka. Nyuma yao ni mashabiki ambao wanaendelea kutazama mchezo.

Ndani ya chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini kenya yaani huduma centre. Wafanyikazi wanaendelea na shughuli zao. Kuna tarakilishi yenye rangi nyeusi. Mmoja mwanamke anatabasamu na amevalia wigi kichwani.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya, Wiliam Samoei Ruto, akiwa ameketi. Anatia sahihi kutika stakabadhi muhimu za serikali. Kando yake kwenye mkono wake wa kushoto ni Bi Rachel Ruto ambaye ni bibi yake.

Ndani ya chumba cha kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Center, kuna tarakilishi ambayo imewashwa. Wanawake wawili wanaonekana na wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya, Bi. Martha Koome, seneta wa Siaya, James Orengo. Wanatabasamu huku wameketi kwenye kiti. Kando yao ni meza ambayo ina chupa mbili za maji. Nyuma ni bango linalo ashiria uzinduzi wa koti.

Aliyekuwa rais wa nne wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anatabasamu huku akiwa anamsalimia mwenzake. Nyuma ni afisa wa usalama ambaye amemuwekea ulinzi. Kando yake ni watu wengine ambao wameandamana naye.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome, akiwa amevalia magwanda yake rasmi ya kazi yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Mbele yake ni jukwaa ambalo lina mikrofoni. Kwenye mkono wake wa kulia ameshika Biblia.

Risiti inayoonyesha Evans Kipchirchir amelipa ada inayohitajika ili kukusanya cheti chake cha usafiri. Ina maelezo mengine muhimu kama vile nambari ya simu ya Evans na pia nambari ya kitambulisho.

Rais wa nne wa nchi ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Amevalia suti na tai. Mbele yake ni maikrofoni yenye rangi nyeusi. Mkono wake wa kulia umeshika bibilia, upande wake wa kushoto ni bibii Margaret Kenyatta.

Ndani ya jengo la kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Center. Kuna mwanamume ambaye amenyoa nywele na amevalia maski. Anafanya kazi katika tarakilishi yake yenye rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wamevalia jezi zenye rangi mbalimbali ikiwemo bluu, samawati na nyekundu. Wanangang'ania mpira. Nyuma yao ni mashabiki ambao wamejaza uwanja ili kushuhudia mchezo huo.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa uwanjani. Wamevalia sare rasmi za kucheza zenye rangi ya samawati na nyeusi. Mbele yao ni mashabiki ambao wanaendelea kuwatia moyo uwanjani.

Mashabiki wa timu mojawapo nchini Kenya inayoshiriki kwenye ligi ya nchi hiyo, waakiwa uwanjani kufuatilia mchezo. Kuna wale ambao wamesimama na wameinua mikono yao juu, ishara ya kwamba wanaendelea kufurahia mchezo.

Jengo la kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Kuna mwanamke ambaye amevaa sare zake rasmi za kazi, kompyuta yake ikiwa imewaka ili kuhudumia watu waliopanga foleni.

Ndani ya chumba cha kutolea huduma ya nchini Kenya yaani huduma centre. Kuna watu ambao wameketi kwenye vitu na wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Kwa umbali tunaona askari ambaye anazidi kulinda doria.

Cheti cha kuzaliwa kwa mtu ambaye ni wa jinsia ya kike na alizaliwa katika hospitali ya Embu. Kina maelezo mengine yaliyofutwa ya muhimu kwa sababu ya usalama wa kimtandao. Kimethibitishwa na kutiwa sahihi na mmoja wa wale ambao wanapeana vyeti hivyo.

Mbele ya jengo la kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Mbele yake ni watu wanaotembea katika vikundi vya wawili wawili na wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo blue . Kando yao ni askari aliyesimama ambaye anatoa usalama.

Aliyekuwa naibu wa rais nchini Kenya, Rigathi Gachagua, akiwa ameandamana na viongozi wengine serikalini, kuzuru kituo cha kutoa huduma kwa wananchi nchini Kenya, yaani Huduma Centre. Mbele yake ni tarakilishi iliyowashwa na inaonekana anapewa maelezo kuhusu mifumo mbali mbali katika chumba hicho.

Mashibinki wa timu mojawapo nchini Kenya wakiwa uwanjani. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyekundu na blue . Kuna wale amabo wameketi na wengine kusimama wakiwa wanaendelea kutazama mchezo uwanjani.

Shabiki wa timu ya Gor Mahia inayocheza kwenye ligi kuu ya nchi ya Kenya. Amevalia kofia yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake ni mashabiki wengine ambao wamejaa uwanja ili kushuhudia mchezo wa timu hiyo.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome akiwa amesimama. Amevalia sare zake rasmi za kazi zenye rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Mbele yake kuna mikrofoni . Kwenye mkono wake wa kulia ameshika bibilia.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa uwanjani waking'ang'ania mpira. Wamevalia sare zao zenye rangi nyeupe na nyekundu. Chini ni yasi ambazo zimechipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa uwanjani wamevalia jezi chenye rangi mbalimbali ikiwemo samawati na nyekundu. Wanang'angania mpira ambao upo kichwani kwa mchezaji mmoja. Nyuma yao ni mashabiki ambao wanaendelea kutazama mchezo.

Wachezaji wa timu mojawapo nchini Kenya, KDF, wakiwa wamesimama uwanjani. Wamevalia sare zao zenye rangi nyeupe na nyekundu. Nyuma yao ni basi ambalo limesimama.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa wanawake wakiwa uwanjani, wamevalia jezi zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na bluu. Mmoja ameushika mpira kwenye mkono wake wa kushoto huku wenzake wawili wakiwa wanaelekea pahali alipo. Nyuma yao ni mashabiki ambao wanaendelea kuutizama mchezo huo.

Watu wameketi katika chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Kuna viti vingine ambavyo bado viwazi. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Mbele yao kuna tarakilishi zenye rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wapo uwanjani, wamevalia sare zenye rangi ya samawati na kijani kibichi, baadhi yao wameinua mikono juu kwa furaha. Nyuma ni mashabiki ambao wanaendelea kutizama mchezo.

Mashabiki wa mchezo mojawapo nchini Kenya wakiwa uwanjani. Kuna wale ambao wameketi na wengine wamesimama. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Mashabiki wa timu mbalimbali nchini Kenya wakiwa uwanjani. Wamevalia nguo zenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Kuna wale ambao wamesimama na wengine wameketi. Wameshikilia bendera kuashiria uzalendo wao.

Rais wa nne wa jamhuri ya kenya Uhuru Kenyatta akiwa amevalia suti. Mbele yake kuna microphoni kwenye mkono wa kulia ameshika bibilia. Mkono wake wa kushoto ni mkewe Bi Margaret Kenyatta.

Mwanasheria mkuu wa nchi ya Kenya, Bi. Martha Koome, akiwa anamkabidhi cheti cha ushindi rais wa tano wa nchi hiyo, William Samuel Ruto. Amevalia mavazi yake ya kazi yenye rangi nyekundu na nyeusi. Wote wanatabasamu.

Ndani ya kituo cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre ,kuna viti vilivyokaliwa na vingine vi wazi, tarakilishi ya rangi nyeusi inaonekana ,mtu ameketi na amevalia kofia anatizama upande wa mbele .

Rais wa tano wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto akiwa ameandamana na Bi. Martha Koome, ambaye ni mwanasheria mkuu nchini humo, amevalia suti na anatabasamu, nyuma yake ni viongozi wengine wakuu serikalini.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume nchini Kenya wakiwa uwanjani kufanya mazoezi. Wamevalia sare zenye rangi nyekundu. Chini kuna nyasi zilizomea na ni za rangi ya kijani kibichi. Nyuma neti nyeupe inaonekana na imewekwa kwenye lango la magoli.

Aliyekuwa waziri wa mambo ya umma na utendakazi Justin Muturi akiwa ameandamana na viongozi wengine serikalini amekizuru jumba mojawapo cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Centre. Mbele yake kuna mwanamke aliyevaa buibui na amesimama.

Chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yani Huduma Centre. Kuna wafanyikazi wanaendelea na shughuli zao kwenye tarakilishi za rangi nyeusi. Mbele yao ni viti ambavyo vingi havijakaliwa na watu.

Wachezaji wa timu mojawapo nchini Kenya wakiwa uwanjani kufanya mazoezi. Nyuma kuna lango ambalo limetundikwa neti ya rangi nyeupe. Chini kuna nyasi ambazo zimechipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki mojawapo wa timu ya kandanda nchini Kenya. Wanafuatilia mchezo uwanjani. Wengi wao wamesimama huku wakiwa wameinua mikono juu. Wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo samawati, nyeupe na nyekundu.

Mashabiki wa timu mojawapo inayoshiriki ligi nchini Kenya. Wamevalia sare zao za kijani kibichi, ishara ya kwamba wanashabikia timu iitwayo Gor Mahia. Wanatembea wakiwa wanapiga ngoma na kuimba.

Rais wa nne wa Kenya Uhuru Kenyatta amesimama. Amevalia suti na inaonekana anazungumza na watu wanaoaminika kuwa wanasheria. Nyuma kuna watu wengine ambao wanatembea wakiendelea na shughuli zao.

Mashabiki wa timu mojawapo nchini Kenya. Kuna wale ambao wameketi wengine wakiwa wamesimama. Wanafuatilia mchezo uwanjani. Kuna mwanadada ambaye amejifunga bendera ya Kenya ishara ya uzalendo.

Watu wakiwa katika ofisi mojawapo ya serikali. Kuna wale ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi. Askari anaonekana, amevalia sare yake rasmi ya kazi, ikimaanisha kwamba yupo pale na analinda usalama.

Mchezaji wa timu ya AFC Leopards akiwa anaudhibiti mpira. Mwenzake ambaye amevaa jezi yenye rangi ya samawati anaelekea kumzuia. Wote wana nywele na wamevalia sare rasmi za mchezo.

Gari linalohusika katika shughuli ya ubomozi au uchimbaji ardhini limesimama. Kando yake kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma kuna jengo lililojengwa aina ya ghorofa.

Mwanamke amesimama ndani ya chumba. Mguuni amevua kiatu kimoja. Ana sare ya kazi yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi. Ukutani, nyuma yake, kuna picha ya Rais.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa wanaume wapo uwanjani. Wanang'ang'ania mpira. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali. kando yao kuna mashabiki ambao wanaendelea kushuhudia mchezo huo, chini ni kusafi.

Mahakimu wawili wanaonekana wakila kiapo cha ofisi. Wamesimama na kuvalia sare zao rasmi za kisheria. Mbele yao kuna microphoni ambazo ni za vyombo vya habari. Chini kuna wengine ambao wamesimama.

Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki akiwa ameandamana na wakuu wengine serikalini. Amezuru idara ya uhamiaji nchini Kenya. Kando yake kuna afisa wa polisi mbaye anazidi kulinda usalama.

Vitambulisho vipya ambavyo vinaaminika ni vya wananchi wa nchi ya Kenya, vimepangwa vizuri na kufungwa kwa mshipi maalum. Vipo tayari kupeanwa kwa watu ambao walikuwa tayari wamejisajili ili kuchukua vitambulisho hivyo.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya Bwana William Samoei Ruto akiwa anatia sahihi kwenye karatasi. Kando yake ni mkewe Bi. Rachel Ruto. Amesimamiwa na mwanamume ambaye amevalia kisheria.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome akiwa ameshikilia vyeti. Kando yake kuna mwanaume ambaye amevalia suti. Nyuma kuna viongozi wengine wakuu serikalini na wanatabasamu huku wakiwa wanapigwa picha.

Mwanume aliye na tabasamu amesimama. Amevalia suti na kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia microphone nyeusi labda kwa kutolea hotuba mbele ya watu. Nyuma kuna bendera ya Kenya na bango ambalo lina maandishi ya kisheria.

Kinara wa chama cha ODM mjini Kenya Raila Amollo Odinga akiwa anamtambulisha kiongozi ambaye ameingia chamani. Nyuma yake kuna viongozi wengine ambao baadhi yao wamevalia kofia yenye nembo ya chama hicho.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi. Martha Koome akiwa amesimama. Mbele yake kuna maikrofoni. Kando yake kuna mwanaume na mwanamke ambao pia wamesimama. Mkononi amebeba bibilia yenye rangi nyeusi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti. Amesonga nywele na amevaa miwani. Masikio yake yote mawili ameyatoboa. Mbele kuna microphoni na chupa tatu za maji. Inaonekana anatoa hotuba kwa watu au wanahabari.

Tarakilishi nyeusi imeashwa. Kuna kidole ambacho kimeishikilia kwa upande wake wa mbele. Inaonyesha saa na siku ambayo ilikuwa inatumika. Ina maandishi ambayo yanaweza someka kwa umbali.

Askari ambaye amevaa nguo rasmi za kazi akiwa ameketi kwenye kiti. Kando yake kuna kiti kingine ambacho hakina mtu. Mbele yake kuna mwanaume ambaye amevalia tabasamu. Anamhudumia askari huyo.

Rais wa tano wa Kenya Bwana William Samoei Ruto akiwa anakula kiapo cha ofisi. Kwenye mkono wake wa kulia ameshika Bibilia. Mbele yake kuna microphoni . Kando yake ni Bi Rachael Ruto ambaye ni mkewe.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wa wanawake wakiwa wanang'ang'ania mpira, wamevalia, jezi zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu na bluu, mmoja amesonga nywele na ni mrefu kidogo, kuna mashabiki ambao wanaendelea kuwashabikia wakiwa uwanjani.

Watu wamesimama wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mtu na ambaye anaaminika ni muhudumu katika kituo cha kutolea huduma kwa uma. Watu hao wamevaa sare na nguo zenye rangi tofauti tofauti. Kando kuna meza na viti.

Wanaume watatu wakia wamesimama wanatabasamu, huku wakiwa wanamwangalia mwanamke ambaye ameketi. Mwanamke huyo amesonga nywele na tayari anaendelea na kazi yake kwenye tarakilishi.

Chumba cha kutolea huduma kwa umma nchini Kenya yaani Huduma Centre. Kimepangwa vizuri na ni nadhifu. Kuna viti ambavyo vingi havijakaliwa. Wanawake wawili wanaonekana wameketi wakiendelea na shughuli zao.

Aliyekuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta akiwa ameandamana na viongozi wengine wakuu serikalini. Labda ni kuelekea katika ukumbi au ziara yake rasmi ya kimaendeleo.

Wanariadha saba wakiwa uwanjani wamevalia sare rasmi za kukimbia. Kila mmoja wao yupo katika laini yake. Nyuma kuna mashabiki ambao wanazidi kuwashangilia ili kuwapa motisha.

Msichana amesimama. Amejishikilia kiuno kutumia mkono wake wa kulia. Mkono wa kushoto umeshika chupa, labda ni chupa ya maji au juice . Nyuma yake kuna watu ambao wanaonekana, labda wanafuatilia mchezo fulani hapa nchini Kenya.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya Bwana William Ruto amevalia suti nadhifu. Anatembea akiwa ameandamana na mkuu wa sheria nchini humo Bi. Martha Koome. Nyuma ni viongozi wengine serikalini.

Mashabiki wa timu ya Tusker wakifuatilia mchezo uwanjani, mmoja amevaa kofia na tisheti ya rangi ya samawati. Kando yake kuna kijana ambaye anamtazama. Shabiki huyo yuko kinywa wazi ishara ya furaha.

Rais wa tano wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto, akiwa anapokea kiapo cha uongozi. Kando yake ni mkewe Rachal Ruto. Nyuma ni viongozi na watu ambao wanashuhudia kiapo hicho.

Kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka, nchini Kenya akiwa ameandamana na viongozi wengine kwenye chama, amesimama na mbele yake kuna jukwaa ambalo lina microphoni zinazoaminika ni za vyombo vya habari.

Mtu amesimama na amevalia suti. Kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia Bibilia. Mbele kuna microphoni yenye rangi nyeusi. Nyuma kuna bendera mbili zenye rangi ya Kenya.

Msichana ambaye nywele zake ameziweka rangi amemshikilia mwanawe. Nyuma kuna mama ambaye anatembea. Mbele yake kuna mwanamke ambaye amesonga nywele na amevalia mavazi au nguo nyeusi.

Mwanawake ameshika bendera, nyingine amejifunga kwenye shingo. Amevalia miwani, na nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu, labda unashangilia aina fulani ya mchezo humu nchini.

Mashabiki mojawapo wa timu nchini Kenya. Kuna wale wameketi na wengine wamesimama. Wamevalia nguo zenye rangi mbalimbali. Mmoja amejifunga bendera ya Kenya ishara ya uzalendo.

Wanaume wawili wamesimama. Mmoja amevalia suti. Inaonekana anachukua maelezo na kuyaandika kitabuni. Mwingine anamsomea maelezo kutoka ukutani, wote wamenyoa.

Mashabiki mojawapo ya timu nchini Kenya inayoitwa Gor Mahia wakiwa wanakausha ngoma zao kwenye moto ambao unawaka. Kuna wale ambao wameinama na wale ambao wamesimama, wakiwa wamebeba bendera ya timu hiyo.

Nembo ya chama cha kisiasa cha Jubilee ambacho kilitawala wakati wa aliyekuwa rais wa nne wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta. Ina rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, samawati na nyekundu.

Wachezaji wa timu mbili nchini Kenya wakiwa uwanjani wanang'ang'ania mpira. Mmoja nambari tisa mgongoni, amejishikilia chini kuzuia kuanguka. Uwanjani pia kuna mashabiki, ambao wanashabikia timu ambayo wanaipenda.

Wachezaji watano wa mpira wa soka ya wanaume nchini Kenya, wakiwa wamevalia sare zenye rangi mbalimbali. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanazidi kuwapa motisha uwanjani.

Wachezaji wa timu mojawapo nchini kenya, wakiwa uwanjani huku wamejikusanya pamoja kwa maombi kabla ya mchuano wao kuanza kukaribisha baraka ya mabao. Chini kuna nyasi ambazo ni za kijani kibichi.

Kutoka kulia kuelekea kushoto ni speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, speaker wa seneti Amerson Jeffer Kingi, mwanasheria mkuu nchini Kenya Martha Koome miongoni mwa watu wengine mashuuri wakiwa wamesimama kwa minajili ya kupigwa picha.

Mashabiki wa timu moja wapo nchini Kenya, wameinua bendera ya nchi hiyo juu . Kuna wale ambao wako vinywa wazi ishara ya kwamba wanafuatilia au wanashabikia mchezo uwanjani.

Vijana wawili wanang'ang'ania mpira. Ni wa timu mbali mbali hapa nchini Kenya. Mmoja amevalia sare ambayo ina michirizi ya buluu na white . Mwingine ni mrefu kidogo na amevalia sare yenye michirizi ya samawati na green .

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Martha Koome, akiandamana na rais wa tano wa nchi hiyo William Ruto. Amevalia mavazi yake rasmi kwa mujibu wa sheria na anamwangalia rais mkononi kwa tabasamu.

Usajili wa wapiga kura unaendelea kutumia kifaa maalum. Inaonekana ni nje ya jengo na karibu na njia maanake kuna watu ambao wanapita, huku wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Wachezaji wa mpira wa volibali wa wanawake wakiwa wanaung'ang'ania mpira. Katikati yao kuna neti ambayo imefungwa na ni ya rangi nyeupe . Nyuma kuna mashabiki ambao wanafuatilia mchezo huo.

Wachezaji wa mpira wa soka ya akina dada wakiwa uwanjani, Kuna wale ambao wamesimama na wengine wamechutamaa tayari kupigwa picha. Chini ni nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa mchezo wa wanawake wakiwa wamesimama wamejikusanya pamoja. Wamevalia sare zao zenye rangi ya buluu na nyeupe. Labda wanapokea maagizo kutoka kwa viongozi wao kabla ya kurudi uwanjani.

Mtu aliyevalia nadhifu ameinama akiwa anaandika kwenye karatasi. Mezani kuna tarakilishi, vitabu, kalamu na vikombe. Mbele yake kuna mtu ambaye ameketi na anamwelekeza jinsi ya kuandika au kutoa taarifa fulani.

Wachezaji wa timu ya Gor Mahia na AFC Leopards wakiwa uwanjani. Kuna lango linaloonekana na limezingirwa na neti yenye rangi nyeupe. Chini kuna nyasi iliyochipuka na ni ya rangi ya kijani kibichi. Kuna mashabiki kwa umbali wanaonekana wanafuatilia mchezo huo.

Shabiki wa timu moja wapo nchini Kenya iitwayo Gor mahia, ameshikilia kitambaa chenye maneno ya kuwa wanaitaji kucheza na timu ya ng'ambo iitwayo Man City. Nyuma kuna mashabiki wenzake ambao wanafatilia mchezo kwa furaha.

Watu sita wamesimama, wawili ni wa jinsia ya kike na wanne ni wa jinsia ya kiume, inaonekana watu hao walikuwa wanatoa maelezo au taarifa kwenye viombo vya habari nchini Kenya.

Watu wawili wamesimama. Mmoja ni wa jinsia ya kiume mwingine jinsia ya kike. Inaonekana ni maafisa wakuu wa serikali na wanatoa maelezo au maagizo kwa wale ambao wanafanya katika chumba hiki ambacho kinatoa huduma kwa wananchi.

Viongozi kutoka chama cha ODM nchini Kenya wakiwa wamesimama. Wanatoa taarifa kwenye vyombo vya habari kuhusu mchakato fulani serikalini. Nyuma yao kuna bango ambalo linaonyesha au lina picha ya kiongozi wa chama hicho, Raila Amolo Odinga.

Bango, la tarehe nane, mwezi wa nane, mwaka elfu mbili kumi na saba, inaotoa uhamasisho kwa jamii kuhusu amani. Lina mwanamke kwa jina Rachel Shebesh, ambaye amesimama na amevalia nguo ndefu yenye rangi chekundu .Kichwani amevaa wigi lenye rangi nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wakiwa wamejikusanyika pamoja. Kuna wale ambao wameinua mikono juu na wanaonekana wenye furaha kuu labda ni kutokana na mchezo wao mzuri uwanjani, au kufunga goli au ushindi.

Mashabiki wa timu ya Tusker, inayoshiriki kwenye ligi nchini Kenya, baadhi yao wamesimama wengine wameketi. Wanafuatilia mchezo uwanjani, wamevaa tisheti yenye rangi ya samawati na nyeusi.

Mwanasheria mkuu nchini Kenya Bi Martha Koome akiwa amesimama na amevalia gwanda lenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Mbele yake kuna microphoni na amesonga nywele zake.

Mashabiki wa soka wakiwa uwanjani wakizidi kushabikia timu zao. Uwanjani kuna wachezaji ambao wanang'ang'ania mpira. Wamevalia jezi zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo ya samawati na nyekundu.

Chumba cha kutolea huduma kwa wananchi nchini Kenya yaani Huduma Center. Kina nembo zenye rangi nyeusi na nyeupe. Watu wameketi chini vitini wakiwa wanasubiri zamu yao kuhudumiwa.

Wachezaji wa mpira ya soka ya wanaume nchini Kenya, wanang'ang'ania mpira ambao upo juu. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali, kuna wale ambao wamevaa sare ya samawati na wale ambao wamevaa sare nyekundu. Kuna mashabiki wao ambao wanazidi kuwashabikia kuwapa motisha uwanjani.

Kutoka kushoto kuelekea kulia ni baadhi ya viongozi wakuu serikalini. Martha Koome akiwa mwanasheria mkuu, aliyekuwa naibu wa rais wa Rigathi Gachagua, Rais William Samoei Ruto, David Maraga aliyekuwa mwanasheria mkuu. Wamesimama ili kupigwa picha.